Ngombe wawili, mmoja anaoshwa na watu wawili mmoja akimnyunyizia maji ambaye amevaa glavu na mwingine hajavaa. Na mbele yao kuna tenki la maji.

Mandhari haya ni ya zizi la ng'ombe, ng'ombe hawa wanakamuliwa kutumia mashine, ambazo zinaelekeza maziwa katika viji container ambavyo vimeegezwa katika vyuma, ambavyo viko karibu na ng'ombe.